Watu wanaonekana wakiwa wamevaa barakoa. Wawili wanaonekana wameketi chini katika viti vya kijani kibichi. Mmoja ameketi chini huku akihudumiwa na mtu mmoja aliyesimama. Inaonekana kama anadungwa sindano. Kuna mwanga hafifu unaonekana katika chumba hiki chenye dari ya rangi ya nyeupe.

Mwanaume mzima ananawa mikono kwa maji yakitiririka katika soko la wazi. Watu wengine wakiwa karibu wakiheshimu taratibu za kiafya. Ndoo ya maji yenye bomba imesimama juu ya stendi maalum. Kila mtu anaonekana kuvaa barakoa kwa tahadhari. Huduma hii ya usafi inalenga kusaidia watu na wazee kujilinda. Huu ni mfano wa huduma ya kujali afya ya watu mzima katika jamii.

Kundi la watu wanaonekana kaa wamevalia mavazi ya upasuaji wamezunguka meza watu wengine wamevalia nguo za rangi ya samawati na kijani. Meza inaonekana kuwa na vifaa vya matibabu mwanga mkali unaonekana uki angaza eneo hilo inaonekana kama wanafanya upasuaji.

Mkutano wa watu wengi wakiwa wameketi ardhini wakiwa wamezugunguka meza ndogo. Kuna gari jeupe nyuma yaoikiwa limeandikwa kitu. Inaonekana kama mkutano wa afya. Mazingira yanaonekana kuwa kavu ni kama ya kijijini.

Mwanajeshi amevaa sare ya kijeshi, anamsaidia mwanamke mzee ndani ya chumba. Mwanamke huyu amevaa vazi la rangi nyingi. Wote wamevaa barakoa kwa ajili ya tahadhari. Chumba kina madirisha na ubao mweusi. Linaonekana kama zoezi la msaada au chanjo.

Daktari wa meno anachunguza kinywa cha mgonjwa, daktari amevaa barakoa na glavu za, upasuaji, mgonjwa ameketi kwenye kiti cha kliniki, ya meno, zana za meno zinashikiliwa kwa ustadi mkononi mwa daktari, kuna kabati la vifaa mbalimbali nyuma yao, wanga wa upali inamulika eneo la kazi kwa uwazi.

Mdomo na pua wa mwanaume unaonekana. Meno inaonekana kuwa meupe na safi. Kuna ndevu fupi zilizo nyolewa vizuri. Midomo inaonekana kuwa yenye afya njema. Ngozi ya mtu huyu ni ya hudhurungi inaashiria tabasamu nzuri.

Sehemu ya mdomo wa mtu inaonekana ukiwa wazi meno yanaonekana ndani ya mdomo huu kifaa cha daktari wa meno kipo karibu na meno. Mkono wa daktari umevalia glavu ya samawati kifaa hiki kinaonekana kikifanya usafishaji.

Utaratibu wa matibabu hospitalini unaonekana. Wataalam wawili wanaonekana wamevalia mavazi ya upusuaji. Wote wakiwa wamevalia mavazi ya samawati na kofia ya samawati, wanaonekana wakimshughulikia mgonjwa ambaye amelala kitandani. Inaweza kuwa wanamg'oa meno au kusafisha meno yake. Mazingira yanaonekana kuwa safi na ya kitaalam.

Meno ya mtu inafanyiwa utaratibu wa meno, Kuna fimbo ndogo la pamba iliyo na kioevu cheupe inatumika kwenye meno ya mbele, inaonekana kama utaratibu wa kupaka au kutibu meno. Mdomo unaonekana kuwa wazi na ufizi unaonekana kuwa na afya.

Mtu anasugua meno. Mswaki una rangi nyeupe na samawati. Meno yanaonekana kuwa meupe na safi. Midomo ya mtu ina rangi ya waridi. Uso wa mtu unaonekana sehemu ya mbele, macho yasiyoonekana. Kuna pofu kidogo la dawa ya meno. Mtu anafanya usafi wa kinywa.

Kusanyiko ya watu wengi wameketi chini kwenye ardhi wanaonekana kama wanahudhuria mkutano. Watu wengi wanaonekana kuwa wamevalia barakoa. Kuna watu wawili wanawake ambao wamesimama. Mmoja wa watu hawa ameinua mkono wake akionyesha kuelekea kundi la watu walioketi. Mandhari inaonyesha majengo madogo ya kawaida na miti michache.

Watu wanaonekana wakitembea kwenye maji mengi barabarani. Maji yamejaa hadi magotini au zaidi. Majengo yamezungukwa na mafuriko. Baadhi ya watu wanajaribu kuvuka eneo hilo. Hali inaonekana kuwa ngumu na hatari. Inaonekana kama janga la mafuriko.

Mwanamke mmoja amesema kwenye maji yaliyofurika huku akiwa ameshikilia rinda lake. Maji yamefika juu ya magoti yake. Kuna nyumba ambazo zimezingirwa na maji. Watu wengine wanaonekana nyuma wakiwa wameingia ndani ya maji pia. Maji yana rangi ya kahawia labda kutokana na udongo.

Shirika la msalaba mwekundu linasaidia watu kuvuka eneo iliyokumbwa na mafuriko kusafiri kutoka pande moja hadi nyingine. Mmoja anabeba karai iliyo na vifaa, mwingine anasaidia mama na watoto kuvuka mto huo.

Vyakula safi na vyenye virutubisho mbalimbali, kuna matunda mingi kama chungwa , tikiti , papai na zabibu. Pia kuna mboga za majani , pia kuna nafaka na ndengu kama ulevi, mingi na shairi . Vyakula hivi vina mchango mkubwa kwa afya ya binadamu.

Jengo moja limebomoka kabisa, na kuwa vifusi, magari mawili yameegeshwa karibu na jengo lililoharibika, gari moja ni jeusi na lingine ni la rangi ya fedha, vifaa vingi vilivyovunjika vimetawanyika chini, jengo lingine lililo karibu, linaonekana kuwa salama, mazingira yanaonyesha uharibifu mkubwa.

Jengo inaonekana kwa umbali ikiwa na taa nyekundu. Taa hizo zinawaka na kuashiria labda dharura. Mazingira ni giza na majengo yanaonekana kwa mbali. Kuna kingo nyeusi na nyeupe za barabara ambayo inaashiria hali ya usiku na pengine tukio fulani.

Chumba kidogo cha hospitali kinaonekana kuna kitanda maalum cha mtoto mchanga. Juu yake kuna taa ya kupasha joto. Pazia zimetundikwa kufunika madirisha. Ukuta una rangi nyekundu na sehemu nyeupe. Vifaa vya hospitali vimepangwa pembeni.

Chumba kinaonekana kuwa na vifaa vya matibabu, kuna meza moja jeupe na kiti chenye magurudumu. Mashine moja kubwa nyeusi inaonekana kwenye meza. Ukuta una dirisha ndogo linalo angalia nje, kuna bango lenye maandishi ya tahadhari ukutani. Mtu amesimama karibu na mlango akiangalia ndani.

Mtu anaonekana akishughulikia na kifaa ambacho kinaonekana kuwa cha matibabu. Kuna kitanda upande wa kulia. Kuna mpira pia wa rangi ya samawati. Picha inaonekana kuchukuliwa ndani ya chumba. Kuna mwanga hafifu ambao unatoka katika dirisha iliyo kando katika ukuta.

Jicho la mtu linaonekana likiwa limefunuliwa kwa sehemu. Kidole cha mtu mwingine kinaonekana kikivuta kope la chini, huku kidole kingine kikiwa juu ya kope. Sehemu ya ndani ya jicho inaonekana kuwa na tone dogo la maji. Kope la chini linaonekana kuwa na wekundu kidogo, ngozi karibu na jicho inaonekana kuwa na afya Kope la juu lina kobe ndani nyeusi.

Mwanamke anaonekana akiwa amevaa barakoa, ameketi na anafanya kazi fulani. Nywele zake zimesokota juu kichwani. Amevaa nguo za kijivu zinazofanana na sare. Kuna kiti cheusi na vifaa vya hospitalini ukutani. Inaashiria mazingira ya hospitali.

Miguu ya mtu imefungwa kwa minyororo. Mtu huyu amevaa viatu vya wazi na suruali yenye michoro. Minyororo inaonekana kuwa ya chuma na imefungwa kwenye vifundo vya miguu. Picha hii inaashiria hali ya uchungu na mateso. Inaonekana kama picha inayotisha na yenye huzuni.

Chupa na sanduku la dawa linaonekana kuwa, dawa ya kisasa kwa ajili ya matibabu ya wanyama. Kwenye chupa na sanduku kuna maelezo kuhusu kiambatwa kinachotumika. Dawa hii inaonekana kuwa imetengenezwa na kampuni inayoitwa Bimeda.

Watoto wawili wanatumia mfumo wa kunawa mikono hadharani, wote wamevalia barakoa ishara ya tahadhari. Kifaa cha kunawia mkono kina rangi ya kijani kibichi. Mtoto mmoja anamsaidia mwengine kunawa mkono. Hali ya nje inaonyesha mazingira ya barabara au soko.

Mtaalamu wa afya anaonekana akitoa sindano. Amevalia glovu nyeupe mkononi, mgonjwa amevaa nguo zenye maua. Sindano inaonekana ikiingizwa kwenye mkono. Hii inaweza kuwa chanjo ama matibabu.

Mwanamke amesimama akiangalia simu yake amevaa barakoa ya samawati na nguo ya rangi ya machungwa. Mizinga miwili ya manjano imewekwa chini ya bomba linalotoa maji. Mtu mwingine amesimama ndani ya kibanda chenye rangi ya samawati naye amevaa barakoa. Maji yanatirika kutoka kwenye mfereji mmoja kwenda kwenye mzinga. Kuna mizinga mengine ya manjano karibu na mwanamke.

Maji inatiririka kutoka mfereji, mtu anaponawa mikono yake yaliyojaa pofu. Maji haya yanamwagika katika ndoo.

Mtu ameketi juu ya mawe, baiskeli inaonekana imeanguka chini. Amevaa kofia ngumu na nguo nyeusi, baiskeli imeanguka kando yake. Nyuma kuna miti na nyasi. Inaonekana ameanguka kutoka kwa baiskeli.

Watu wawili wakifanya mazoezi nje. Mwanamke amesimama huku mwanaume amepiga magoti akimsaidia na zoezi au akitibu jeraha. Wote wawili wamevalia nguo za mazoezi na wanaonekana kuwa katika eneo la wazi lenye miti.

Mwanaume mmoja ameketi kwenye wimbo wa riadha. Amevali nyeupe isiyo na mikono na kaptura nyeusi. Anaonekana amechoka au anapumzika baada ya kukimbia. Miguu yake imenyooka mbele yake na mikono imewekwa nyuma kumtegemeza. Amevaa viatu vya riadha vieupe na mistari mieusi. Uso wake unaonyesha uchovu. Wimbo wa riadha una rangi nyekundu na kuna mistari mieupe.

Mmea wa dawa umepanda juu ya mti mkubwa. Majani yake ni ya kijani kibichi, na mengine yameanza kuwa ya njano. Mmea huu unaeza kutumika katika tiba asili ya majani. Waganga wa kienyeji hutumia majani au magome yake kutengeneza dawa. Hutumika katika maradhi kama mafua homa na kuimarisha kinga.

Mimea wenye majani marefu na membamba ya kijani kibichi. Mmea unaonekana kuwa umesimama wima katikati ya mazingira ya kichaka au msitu mdogo. Kuna mimea mingine midogo inayozunguka na mwanga wa jua unapita juu ya mmea huu .Eneo linaonekana kuwa ni sehemu ya asili yenye uoto wa kijani kibichi.

Mimea yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi inaonekana ikiwa na majani makubwa na laini. Baadhi ya majani yana ukungu mwepesi huku mimea ikiwa ikionekana imestawi vizuri kwa pamoja. Inawezekana kuwa ni mimea ya dawa au viungo.

Mmea wa nyanya unaostawi, nyanya baado hazijepevuka. Zina rangi ya kijani kibichi. Mmea umefungwa kwa vigingi vya kusaidia, jua linang'aa angani lenye mawingu. Majani ya kijani yamefunika mmea huu. Inaonyesha kilimo cha bustani ndogo.

Shamba ndogo la vitunguu maji ambazo vimepandwa kwa safu fupi kwenye udongo. Majani yao ni marefu na membamba yana rangi ya kijani. Kwa umbali kuna miti na mimea mengine. Inaashiria kilimo kidogo cha bustani.

Mmea mdogo mwenye majani mapana inaonekana rangi ya majani ni ya kijani kibichi mishipa ya majani inaonekana kwa uwazi. Mazingira inaonekana kuwa yenye miti hali ya hewa ni ya joto, mimea inastawi vizuri shambani.

Miti na mimea imepandwa shambani. Udongo unonekana kuwa mkavu kiasi. Kuna mti mrefu ulio katikati. Jua linaonekana likiangaazia mimea hizi. Nyumba ndogo inaonekana kwa mbali ambayo imejengwa kwa mbao. Ni mandhari ya bustani au shamba ndogo.

Mmea wa porini unaota ardhini. Unaonekana kua na majani yake ya kijani ambayo inaonekana kua na umbo la mviringo wenye makali. Mmea una mimba midogo, midogo kwenye shina lake. Kuna udongo na mimea mengine midogo inayozunguka mmea huu. Mmea unaonekana kua katika mazingira ya asili au shamba lisilotunzwa sana.